Mama masaai amenda pale kupewa janjo hospitali iwapo yeye anaokobalimefunga macho ya hili hasisikie uchungu daktari nayeye ako pale amevaa koti yake na amedunga sindano huyo mama.

Hapa ni shamba ya mandizi ambapa mandizi pale simeifaa ziko karibukukatwaa na kupelekea soko ambapo upande ingine ndizi oado ni ndogo sinaitaji kujukuwa muda kabla ikwatwe.

Tayari upeleke kwa soko. Siku zinaelekea zinawekwa pale zinapangwa pale kwa lori.

Ng'ombe hawa wanaeza kuwa wamekufa sababu ya njaa ama kukosa maji ama maybe wamechoka ama wanaeza kuwa wamekufa kwa sababu hakuna chakula yoyote maana naona kumekauka, hakuna nyasi wanaweza kuwa wanazikula ili wapate chakula ama nguvu.

Hizi ni nyasi ambazo sana sana huwa zinafungwa vizuri halafu zinapeleka pale kwa nyumba ya ng'ombe ili ile siku itakapofika wa kuwapea ng'ombe, wapee ng'ombe wazikule halafu ng'ombe wanaeza pate ngozi nzuri na tena wakuwe na maziwa nzuri.

Tengeneza vizuri ili mteja.

Hii picha inaonyesha ndizi ambazo zimeifaa siko tayari kupelekea Kwa soko yeye ameikata ndizi yake huyo mkulima kutoka shamba lake akiwa tayari apekeke soko akauze.

Bikibiki mbili zikiwa ziko pale simefunga mitungi za maziwa wote wawili wakiwa tayari kuoeoa maziwa pa ambapo inaitajikana na hapa tena Kuna mtungi ingine ya maziwa yenye Iko papa haichafungwa wanataka kueleka kupelekea maziwa mahali inapo inatakikana.

Hii ni ndizi safi sana. Hii ndizi inaeza kuwa imetoka kwa shamba ama ilikuwa imechunwa ikapelekwa kwa nyumba ikae. Hii ndizi unaweza kuipeleka ukauze ama unaeza chukua hii ndizi ukakule kama chakula.

Hizi ni ndizi ambazo inaweza kuwa imeoza kwa sababu kulikuwa kumekaa karibu na maji ama ilikuwa imewekwa kwa gunia ambayo hao imejifinya tena inaweza kuwa hizi ndizi zilikuwa zimekaa sana hadi zikaharibika pale ikiwa kwenye kiti. Hizi ndizi hazifai kukulwa maanake inaweza leta ugonjwa yeyote kwa mwili.

Hawa wanakula chakula katika chumbani lao wakiwa wamekaa pale alafu wako wa rangi tofauti. Kuna ya nyeupe, na kuna ya nyeusi. Alafu hapa kuna chakula yao ambayo imeletwa wakiwa tayari kuwapea wakiwa kwenye jumbani lao.

Huyu ni mkulima ambaye ametoka amekata ndizi zake vizuri kutoka Kwa shamba ndizi ambazo ni kusafi na kuzuri kataka kuifaa hizi ndizi unaesajukua ili ukause Kwa soko ama akaoeleke Kwa nyumba akakule.

Huyu ni daktari wa ng'ombe, akiwa amevalia koti lake na sanduku lake ili aoshe ng'ombe asipatwe na maugonjwa yoyote na tena hii ng'ombe aweze kuwa na ngozi mzuri na tena maziwa ukuje ikiwa mingi.